Mgonjwa ameketi kwenye kiti huku daktari akiwa amevaa mavazi ya kinga akifanya uchunguzi kwa kutumia kifaa maalumu, ikiwa ni utoaji wa huduma za afya ya kinywa katika mazingira salama ya kitaalamu na yanayozingatia viwango vya usafi na ulinzi wa mgonjwa na mhudumu.

Mama na mtoto wakipiga mswaki kwa pamoja, ikiakisi huduma bora za afya ya kinywa, kupitia elimu ya usafi wa meno na mazoea ya kila siku yanayochochea tabia njema za kiafya kuanzia utotoni.

Watu wakitembea kwenye eneo lenye mafurikonl ya maji machafu na matope, hali inayodhihirisha changamoto za afya ya mazingira, kama vile hatari ya kuenea kwa mogonjwa ya kuhara, kipindupindu na uharibifu wa miundombinu kwa jamii.

Mti wa dawa ukiwa umehifadhiwa ndani ya chombo cha kioo chenye maji pamoja na bakuli la udongo lenye mmea wa asili, likiwakilisha matumizi ya tiba za jadi zinazotegemea mimea yenye sifa za kuponya, kwa madhumuni ya kutibu na kuzuia magonjwa kwa njia ya asili zilizo salama na endelevu.